Mkono moja ume shikilia mikebe ya dawa kwa uangalifu huku pembeni ikiwa na karatasi inayoweza kuwa na maelekezo au orodha ya dawa hizo. Hali hii inaonyesha maandalizi ya dawa kwa usahihi na kufuata maelezo ya kitabibu.

Mama mmoja anaonekana akiwa ndani ya salon .Ameketi kwa kiti huku nywele zake zikitengenezwa. Anaonekana kuwa ametulia na anafurahia huduma anayopokea kutoka kwa mfanyikazi wa salon .

Daktari anaonekana kuvalia gloves na mavazi inayotakikana daktari kuvalia. Ameshikilia mtoto kwenye mkono yake huku akitaka kumpea mama yake. Mtoto huyu anaonekana ametoka kuzaliwa.

Mikebe mingi ya dawa ambazo zimefungwa kwa makini kwa vifuniko vya rangi ya manjano. Mikebe hizi zimepangwa kwa utaratibu mzuri zikionyesha umuhimu wa kuhifadhi dawa kwa usafi na usalama. Hali hii inasaidia kuhakikisha kwamba dawa zinapata kuwa salama na zimewekwa kwa utaratibu wa sahihi.

Daktari na wagonjwa wamevalia barakoa kwa tahadhari ya kiafya. Daktari mmoja ameinama kumtibu mgonjwa ambaye ameketi chini huku daktari mwingine akiwa amesimama kando yake akimwangalia na kuwa tayari kumsaidia ikiwa atahitaji msaada zaidi.

Madaktari wengi wamevalia mavazi maalum ya upasuaji ndani ya chumba ya upasuaji. Wanafanya kazi kwa makini wakishughulikia mgonjwa ili kuhakikisha upasuaji unaofanya kwa usahihi na kwa usalama.

Watoto wawili wanaonekana wakiwa wananawa mikono yao kwa kutumia tanki ndogo la maji lenye rangi nyekundu ambalo limewekwa mahususi kwa ajili ya kunawia mikono. Hii ni hatua muhimu ya usafi na kuzuia magonjwa.

Daktari ameinama kwa makini, akihudumia mgonjwa ambaye ameketi chini akisubiri kutibiwa, hali inaonyesha kujitolea kwa daktari kuhakikisha mgonjwa amepata matibabu kwa uangalifu na huduma, wote wamevalia barakoa.

Wafanyikazi wa usafi wamevalia mavazi maalum ya kazi wakiwa safi na ndefu. Wanaonekana wakitekeleza majukumu yao kwa bidii na kwa utaratibu wakihakikisha mazingira yanayobaki kuwa ni safi na salama kwa wote.

Meza nyekundu ime tiwa mikebe mingi ya dawa, zote zime pangwa kwa utaratibu mzuri. Kando ya meza kuna kiti kilicho wekwa kwa mtu kukaa, ikionyesha kuwa eneo hili lime andaliwa kwa ajili utoaji wa huduma au ushauri wa afya wa mgonjwa.

Dawa za mkebe zilizowekwa kwenye meza ya rangi nyeusi moja ikiwa ni pakiti ya Procan Capsules . Kando yake kuna dawa nyingine yenye rangi nyekundu zote zikiwa zimewekwa kwa mpangilio mzuri.

Mama ameketi chini huku akimshikilia mtoto wakwe kwa utukivu ili apate chanjo na matibabu.

Umbe wa dawa ume andikwa vidonge vya ngono. Dawa hizi huenda zime tengenezwa kwa ajili ya kusaidia watu wenye changamoto za kiume au afya za uzazi. Ume fungwa vizuri na una onekana kuwa bidhaa rasmi ya matumizi ya binadamu.

Ajali kubba imefanyika baada ya lori kugongana na gari la petroli , moto kubwa umezuka na watu wengi wamekusanyika eneo la tukio hilo, huku wengine wakijaribu kusaidia waadhirika na kuzima moto.

Dawa iko kwenye karatasi iliyofungwa kwa usahihi ikionyesha kuwa inner sealed ili kuhifadhi ubora wake. Rangi ya dawa hiyo ni ya kijani na inaashiria aina fulani ya dawa au tiba.

Daktari mmoja ameinama akimshugulikia mgonjwa ambaye ameketi akisubiri kupata matibabu. Daktari anaonekana kuwa makini na mwenye kujali akihakikisha mgonjwa amepata huduma inayostahili. Wote wawili wamevalia barakoa.

Kibuyu cha dawa ambacho kimefungwa vizuri kwa kifuniko na kiko sealed , juu yake kumeandikwa HJN 100% natural kinachoashiria dawa hiyo ni ya asili kabisa bila kemikali, inaonekana kuwa ni bidhaa ya tiba mbadala au lishe.

Maji limepakwa rangi ya buluu na limeandikwa Boya Water Project . Mwanamke mmoja anaonekana anachota maji huku wanaume akiwa kando na kushikilia ndoo ya maji . Mandhari hii inaonyesha huduma ya maji safi kwa mwananchi .

Daktari aliyevalia koti jeupe anaonekana akiwa ameinama kwa uangalifu akimdunga mtoto mdogo sindano ya chanjo mkononi. Kando yake mama ameketi chini huku akiwa amemshikilia mtoto wake kwa upendo ili kuhakikisha mtoto anapata matibabu.

Dawa za rangi mbalimbali zikiwemo za njano, rangi ya machungwa, nyeusi, nyeupe na nyekundu. Pembeni kuna glasi ya mai, boxi ya dawa pamoja na makaratasi ambayo huenda ni malekezo ya matumizi ya dawa hizo.

Mtu mmoja shambani anaonekana akipuliza dawa za kuulia wadudu kwenye mimea, amevalia mavazi anayostahili kulinda mwili wake didhi ya kemikali hizo kuhakikisha usalama wakati wa kazi, mimea haya ni ya rangi ya manjano.

Barakoa, sindano na chupa ya chanjo ya huduma ya manjano pamoja na madawa mengine ya afya imepangwa kwa uangalifu juu ya meza ikionyesha maandalizi ya utoaji huduma ya chanjo au matibabu kwa jamii.

Daktari aliyevalia barakoa amesimama kwa makini akiwa akishikilia sindano. Huku akijiandaa kumchoma mgonjwa ambaye ameketi kwenye kiti akisubiri kwa utulivu kupata matibabu. Mazingira yanaonyesha hali ya utaratibu na usafi wa kiafya.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama akiwa amevalia mavazi nzuri ya kujikinga ameshikilia mashine nzito kwenye mkono yake. Chini ya picha yake kuna maandishi ambayo imeandikwa Shatters Shop Dot-com na nambari ya 94668898.

Wamama watatu wanaonekana wakiwa wamevalia makoti meupe wakishikilia maboksi mekundu mikononi mwao. Maboksi hayo yameandikwa ZIPLINE ambayo huenda inahusiana na huduma za usafirishaji wa dawa au vifaa vya matibabu.

Daktari aliyevalia barakoa na koti la buluu anaonekana akishika sindano kwa makini uku akijiadaa kumdunga mgonjwa aliyeketi chini akiwa na subira ya kupokea matibabu. Mazingira yanaonyesha hali ya utulivu na huduma ya afya ikitolewa kwa umakini mkubwa.

Wanaume na wanawake wamesimama kwenye eneo la ujenzi. Wakitazama kwa makini huku wengine wawili wakitembea eneo hilo. Nyuma yao nyumba moja imeporomoka kabisa ikionyesha uharibifu mkubwa uliotokea kwenye eneo hilo.

Mikebe mitatu ya dawa za Vitamini yote ikiwa imefungwa kwa usahihi, mikebe hiyo imepangwa kwa mpangilio mizuri ikiashiria kwamba dawa hizo ziko tayari kwa matumizi salama na ya kiafya.

Daktari wawili wamevaa mavazi ya daktari katika jumba ya upasuaji wakifanya kazi ndani ya theatre ya upasuaji. Wapo pamoja na mgonjwa mmoja ambaye anashughulikiwa kwa makini ili kuhakikisha matibabu yanatekelezwa kwa usahihi.

Madaktari wameleta watoto wawili waliovalishwa kwa utaratibu ambao wanaonekana kua ndugu wa kuzaliwa mara moja. Mama yao ameketi kitandani akiwa na furaha na matumaini makubwa kwa watoto wake.

Mkebe wa dawa uliowekwa mezani, inaonekana kwamba mbele yake kuna dawa ambayo ilitolewa tayari kutoka kwenye mikebe zingine. Mpangilio huu unaonyesha maandalizi ya kutumia madawa hizo kwa ajili ya matibabu.

Miti mizuri yenye majani ya rangi ya kijani inayoonekana kuvutia katika mazingira haya, kando yake mwanaume mmoja anaonekana akifukuza ndege wengi waliokusanyika karibu, huenda wakichafua au kuleta usumbufu.

Moto mkubwa sana umewashwa kwenye shamba lenye miti mirefu na minene, mianzi ya moto inaonekana ikichoma majani na matawi na hali hii inaweza kusababisha madhara makubwa kwa mazingira na wanao walioko katika eneo hilo.

Wanawake wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye shimo ndogo lililotokea ardhini. Mazingira yanavyoonekana ni ya ukame yakiwa kavu na bila mimea mingi. Jambo linaloashiria uhaba wa maji katika eneo hili.

Kuna chanjo katika boksi lililoandikwa measles, mumps and rubella vaccine . Chanjo hii hutolewa kwa ajili ya kinga dhidi ya magonjwa hayo muhimu na ni sehemu ya huduma za afya kwa watoto na watu wengine.

Mkebe wa dawa ya vitamin D imefunguliwa na baadhi ya dawa zimemwagika kando ya mkebe huu, hali hii inaoneysha kuwa dawa ziko tayari kwa utumizi lakini pia umuhimu wa kuzihifadhi kwa uangalifu.

Mtoto mmoja ameketi akiwa na dalili za ugonjwa wa ngozi. Maeneo fulani kama miguu na mikono ya ngozi yake yanaonekana kuadhirika. Jambo ambalo linaweza kuhitaji matibabu maalum ili kumsaidia kupona.

Mwanaume na mwanamke wamesimama pamoja huku wakishikana. Wanatabasamu, barabara waliosimamia ni mbaya sana. Nyuma yao kuna gari ambayo inasukumwa na watu. Kando yao kuna manyumba za mabati.

Dawa iliyoko kwenye mkebe, ina maelekezo ya kusema, utingishe vizuri, usifungwe barafu, hii inaonyesha kuwa , sawa hii inafaa kutingishwa vizuri kabla ya matumizi, na haifai kuwekwa kwenye barafu, ili isiadhiriwe.

Watoto wadogo sana waliozaliwa wamewekwa kwenye mikebe ya incubator kwa ajili ya kuwahifadhi na kuwasaidia kupona. Nurse mmoja mwanamke anawajali kwa makini kisha wanapata matibabu na mazingira bora ya kuishi

Jengo la choo cha umma, mazingira yanaonekana kuwa safi, mwanaume mmoja anaonekana akielekea upande hio, mazingira yanaonyesha kuwa ni eneo la wazi, linalo tumiwa na watu kwa mahitaji ya kawaida ya choo.

Muuguzi aliyevalia barakoa anaonekana amesimama akimshughulikia mgonjwa aliyeketi chini, huku akisubiri kuhudumiwa, mgonjwa huyu amevaa shati lenye rangi nyeupe na barakoa ya rangi nyeusi.

Daktari ameshikilia sindano mkononi huku akitafuta sehemu sahii ya kudunga mtoto. Pembeni yake kuna muuguzi wanaye shirikiana naye katika jukumu hilo. Mama wao mtoto ameketi chini akisubiri kwa utulivu mtoto wake atibiwe.

Kando ya maji kuna manyumba yanayokaa manyatta, watu wanatumia meli kusafiri, meli tatu zinaonekana zikibeba abiria wanaotaka kuvuka kwenda ng'ambo nyingine, abiria hawa wengi wao wamevalia mavazi ya rangi nyekundu.

Maji yamejaa kwenye barabara kutokana na mafuriko juu ya mvua nyingi iliyonyesha. Wengine wanatembea kando kando huku wakipea nafasi gari zipite. Magari ni mingi, watu ni wengi ambao wanapita kando ya kabarabara huku wakijaribu kuhepa wasikanyange maji hayo.

Mkona mmoja uliovalia glovu ya rangi ya kijani. Umeshikilia dawa pamoja na sindano kwa ajili ya matibabu. Na chini ya mkono huo, kuna kitabu kilichoandikwa mwandishi.

Daktari amevalia koti lenye rangi nyeupe, amevalia barakoa na amesimama uku akitibu mgonjwa ambaye ameketi chini uku huyu mgonjwa anagonja atibiwe.

Wanawake watatu na mwanaume mmoja wamesimama hapo wamevalia mavazi yenye rangi nyeupe. Wote wamesimama, wengine wakishikilia chuma. Mwanamke mmoja amefungwa tumbo, na kitu yenye rangi nyeusi.

Kikundi cha kina mama wa jamii ya Maasai wameketi chini kwa utulivu wakimsikiliza kwa makini mama mmoja aliyesimama mbele yao . Mama huyo anaonekana kuwaongoza au kuwapa mafunzo fulani huku wote wakiwa makini na kushiriki kwa nia moja . Mazingira ya eneo hiyo yanaonyesha kuwa ni mkutano wa kijamii au wa kuhamasisha .

Baba, mama na mtoto wao wako ndani ya jengo la mchezo, wakimchezesha mtoto wao kwa furaha. Mama amemshika mikono huku baba akimshika kwenye mguu na wote wanaonekana wakifurahia wakati huo wa pamoja.

Nyumba ilijaa maji kutokana na mafuriko . Wanawake wawili wanaonekana wameshika vijiti wakijaribu kutembea ndani ya maji hayo . Wanasonga kwa kwa ugangalifu huku wakikanyaga kwenye maji yaliyotapakaa kwa nyumba.

Mhudumu ambaye ni mwanamke amevaa barakoa vizuri usoni mwake. Anaonekana akiangalia kwa umakini mkubwa daftari lake la usajili, akihakikisha kila kitu kiko sawa, wakati huohuo mhudumu ambaye ni mwanaume ameketi chini kwa utulivu akisubiri hadi afikiwe na kupata huduma anayo ihitaji.

Wanawake wanne ambao wawili wamesimama na wawili wameketi, watatu ni madaktari na mmoja wao ameketi chini huku akimpea mtoto mdogo dawa. Pia kando kuna mwanamke ambao ameketi chini huku akishika mtoto mdogo.

Mimea ya manjano mingi sana, kando yake kuna miti na pia kuna tanki kubwa ya maji, pia kuna mtu ambaye amesimama kwa shamba huku akiwa amevaa mavazi inayotakikana.

Daktari huyu amevalia mavazi inayotakikana mtu avalie akihudumiwa mgonjwa. Pia mgonjwa anayehudumiwa amelazwa kwa kiti huku akiwa ameangalia juu. Amefunikwa na kitambaa cheupe kwa kifua yake ili ahudumiwe.

Kuna watu wengi ambao wamesimama huku wakiangalia magari matatu iliyoanguka. Pia kuna moto kubwa na moshi kubwa sana iliyosababishwa na kugongana kwa haya magari. Kuna pikipiki ambayo ina watu pia.

Jangwa hili lina mawe aina aina na kuna miti moja tu iliyokauka. Kuna pia nyasi zilizokauka na kuna mawingu kwa umbali.

Eneo hili limekumbwa na mafuriko. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zimehadhirika mno, ilhali zilizojengwa kwa mawe zimesimama wima. Mawingu inaonekana kwa umbali.

Hii ni dawa inayoitwa cranberry pills inayotumika kutibu sehemu za siri. Imeandikwa tarehe kumi na tano pia kuna nambari ambayo imeandikwa kama nne saba nane tano sufuri mbili nne nane na herufi la D.

Daktari huyu amevalia barakoa na koti la mabara anaonekana akishika mkono ya mgonjwa, huku akimtibu. Mgonjwa huyu ameketi kwa kiti akingoja kuhudumiwa.

Mama amemshikilia mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha hospitali ya wamama na anonekana kuwa ametoka kujifungua. Kitanda alicholalia kina matandiko meupe yanayong'aa kwa usafi. Pia nyuma yake kuna drawer iliyo na kitabu juu yake.

Mkono ya muuguzi aliyevalia glovu umeshikilia dawa ndani ya chupa pamoja na sindano ya kuitumia kumtibu mgonjwa. Uku maandhari nyumba ya picha hiyo ina rangi ya blue , inayoleta utulivu wa kuangazia tukio hilo la kimatibabu.

Wanaume watano na mwanamke mmoja wamesimama pamoja huku wameshikilia karatasi kwenye mikono zao, pia kuna magunia mingi iliyoandikwa na karatasi chini yao.

Mama ameketi chini huku akimshikilia mtoto wake. Muuguzi ameshika dawa kwenye mkono wake akimpatia mtoto huyu. Pia daktari amevalia kofia yenye rangi nyeusi.

Nyumba iko na vitu mingi sana nguo zimeanikwa kwenye ukuta na zingine zimewekwa chini ,pia kuna meza ambayo iko na televisheni juu yake. Kuna kitanda ambayo wamama wawili wameketi chini huku wakiangalia kitabu.